Mwanamke amesimama karibu na meza ya mbao akichanganya kitu ndani ya kikombe. Amevalia shati jeupe na suruali nyeusi, juu ya meza kuna karatasi ya samawati na vifaa vingine vidogo vinavyoashiria shughuli ya kitaalumu au maandalizi.

Katikati ya jamii, mwanamke anapokea chanjo kutoka kwa mfanyikazi wa afya aliyevaa barakoa na glavu. Mfanyikazi mwingine wa afya amesimama karibu, akionyesha utayari wa kusaidia.

Mwanamke anapokea chanjo kutoka Kwa mhudumu wa afya .Wote wawili wamevaa barakoa wakizingatia tahadhari. Eneo linaonekana kuwa kituo cha chanjo cha muda.

Muuguzi amevaa barakoa na glavu, akitoa chanjo ka mvulana. Mvulana pia amevaa barakoa akionyesha umuhimu wa kujikinga.

Kundi la madaktari wamevalia sare za upasuaji na barakoa wakiwa wamekusanyika wakifanya upasuaji. Wamejikita kwenye meza ya upasuaji wakitumia vifaa mbalimbali.

Wataalamu wawili wa afya wamesimama mbele ya kliniki rununu ya Beyond Zero. Lengo la kliniki hii ni kuhamasisha vitendo na kubadili maisha.

Ujumbe wa Beyond Zero Mobile Clinic unaonekana kwenye lori jeupe lililosimamishwa. Mwanamke amevaa nguo nyekundu akishuka kutoka kwenye kliniki hiyo ya rununu, huku mwanaume akiwa amesimama karibu naye.

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero imefunguliwa ikitoa huduma za afya. Watu wengi wamekusanyika karibu na gari hilo kubwa jeupe.

Mwanamke amevaa barakoa nyeupe akiwa ameshikilia chupi. Wanafunzi wawili wa kike wamevalia sare za kijani wakitabasamu na kushikilia chupi.

Kliniki ya rununu ya Beth Mugo Cancer Foundation, inaonyesha huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, shingo ya kizazi na tezi dume.

Gari la rununu la beyond zero mobile clinic linatoa huduma za afya mashinani. Watu wawili wameketi nje ya gari hilo wakisubiri au wakipokea ushauri wa kimatibabu.

Basi jeupe la beyond zero mobile clinic limeegeshwa. Watu wanasubiri nje ya kliniki hiyo ya rununu huku wengine wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni.

Mtu anachunguzwa kinywa na daktari wa meno. Daktari amevalia glavu za samawati na anatumia kioo kidogo cha kukagua meno.

Daktari wa meno anapaka daa kwenye meno ya mgonjwa kwa brashi ndogo. Meno yanaonekana nyeupe na safi. Utaratibu huu unafanywa kwa uangalifu mkubwa.

Mkono uliovalia glavu za samawati unashika vifaa vitatu vya daktari wa meno. Vifaa hivyo ni pamoja na kioo kidogo, chombo chenye ncha kali na kingine chenye ncha ndefu.

Mgonjwa anapokea huduma ya meno kutoka kwa daktari wa meno. Daktari amevaa glavu na anatumia zana maalum kusafisha au kukagua meno.

Uangalizi wa karibu wa meno unaonyesha mswaki kidogo wa kijani ukitumika kusafisha. Utaratibu huu unahakikisha meno na fizi ni safi.

Daktari wa meno anakagua meno ya mtoto huku akitumia kinga nyeupe. Meno mengine yanaonekana kuharibika au kuwa na matundu yakiashiria haja ya matibabu.

Meno meupe ya mwanamke inatabasamu huku daktari wa meno akiwa amevalia glavu za samawati mkononi. Daktari anatumia vifaa vya meno huku mwanamke akionekana ametulia.

Maafisa wenye silaha wanapanda pikipiki wakionyesha utayari wa kukabiliana na hatari hatarishi. Mavazi yao ya kijeshi na silaha zinakamilisha taswira ya operesheni maalum.

Mafuriko makubwa yamefurika eneo la makazi duni, na maji machafu yamejaa barabarani. Watu wanapitia maji marefu huku baadhi ya nyumba zikionekana kuharibika .

Mwanamke na mwanaume wamesimama mbele ya lori kubwa la zima moto wanaonekana wakiwasiliana kwa simu na walkie talkie wengine wamevaa kofia ngumu za manjano na nguo za kijeshi.

Kundi la wanaume limesimama kwenye maji yaliyotuama, labda kutokana na mafuriko. Wamezunguka mashua ndogo yenye ingini iliyoegeshwa.

Wanaume wanne wamesimama mbele ya lori lililobeba msaada wa chakula . Magunia ya unga yamewekwa mbele yao yakionyesha ugawaji wa chakula.

Wanaume kadhaa wakiwa wamevalia kofia za usalama za njano na nguo nyeusi, wanatazama takataka. Wanashirikiana kukusanya vifaa kutoka kwenye rundo la uchafu.

Wanawake wanne waliovaa fulana za rangi ya chungwa. Wanatembea kwenye eneo lenye udongo. Nyumba chache zimejengwa nyuma, zikionesha makazi rahisi.

Katika kiza la usiku magari ya sima moto yamesimama barabarani yakiwa tayari kukabiliana na moto, mapomba ya maji yametandaswa aridhini.

Kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia fulana nyekundu za msalaba mwekundu wanatembea kwenye maji ya mafuriko karibu na majengo. Wanasaidiana kubeba sanduku ya msaada wakionyesha juhudi za kutoa msaada kwa waathirika wa mafuriko.

Magogo na mashina ya miti yaliyokatwa yanaonekana katika eneo kubwa. Msitu mrefu upo nyuma huku anga la samawati likionekana juu.

Mtu aliyevaa mavazi ya kupiga mbizi anaogelea chini ya maji akizungukwa na samaki wengi wa rangi tofauti. Miamba ya matumbawe inaonekana chini.

Daktari ananawa mikono kwa uangalifu akijitayarisha kwa utaratibu wa upasuaji. Amevaa mavazi ya upasuaji na kofia ya samawati.

Taka zimetapakaa kila mahali. Miti iliyokauka imesimama katikati ya taka. Majengo madogo yanaonekana kwa mbali. Takataka za plastiki na vitu vingine vimefunika ardhi.

Katika msitu mnene, mnyama mdogo amelala chini bila uhai. Amezungukwa na miti mirefu na udongo wenye mawe madogo madogo, ukiashiria uwepo wa wanyama pori.

Shamba kubwa la mizabibu linaonekana likiwa na safu ndefu ya mimea iliyopangwa vizuri. Majani ya mizabibu yana rangi ya kijani kibichi na baadhi yamegeuka njano kuashiria msimu wa kukomaa.

Daktari mpasuaji amevaa mavazi ya upasuaji na kofia akifanya upasuaji muhimu. Skrini iliyo mbele yake inaonyesha maendeleo ya operesheni.

Vifaa viwili vyeupe vinavyo fanana na mashine za eksirei au scan za matibabu imesimama kwenye sakafu ya sege na kuta zizizo na rangi.

Seti kamili ya vifaa vya upasuaji ikiwemo tray za chuma na vyombo mbalimbali imepangwa kwa uangalifu. Vyombo hivi ni muhimu hospitalini vikihakikisha usalama na usafi wakati wa matibabu.

Maabara ina kifaa cha Omron cha kupumulia na vifaa vingine vya matibabu vikiwemo pingu ya kupima shinikizo la damu. Kifaa cha kupumulia kimeunganishwa tayari kwa matumizi.

Mwanaume amepiga magoti katika benji la kanisa akiwa ameinamisha kichwa chake na kushika uso wake kwa mikono yake. Bibilia imewekwa mbele yake ikionyesha sala au kutafakari kwa kina.

Ugonjwa anapokea sindano mkononi kutoka kwa mtaalamu wa afya aliyevaa glavu za samawati. Kitendo hiki kinaonyesha mchakato muhimu wa matibabu au chanjo.

Mama mchanga analisha mtoto wake huku muuguzi akimwangalia kwa makini . Mtoto amevaa nguo za rangi ya waridi na nyeupe.

Maafisa wawili wa afya wanamuhudumia mtoto mchanga, mtoto amefunikwa kwa kitambaa cha kijani ndani ya kifaa maalum wanafanya kazi kwa uangalifu mkubwa ili kuhakikisha usalama wa mtoto.

Watoto wawili, wamevalia barakoa wakiosha mikono kwenye kituo cha kunawa. Kituo hicho kina rangi ya kijani na samawati, kikiwa na mabango yenye maandishi.

Kundi la wanafunzi wanajisafisha mikono kwa maji na sabuni nje ya jengo la shule. Wote wamevaa barakoa wakizingatia kanuni za usafi.

Maeneo ya mazoezi yamejazwa vifaa vya kisasa. Kifaa cha kunyanyia uzani kimetengenezwa kwa chuma nyeusi. Watu wanaweza kutumia vifaa hivi kuboresha afya zao.

Katika ukumbi huu wa mazoezi kuna vifaa mbalimbali za kuinua uzito na rafu zilizojaa mipira ya dawa na kengele. mazingira haya yanaonekana kuwa bora kwa mazoezi ya nguvu.

Mwanaume amepiga magoti karibu na mwanamke, akimsaidia baada ya kuumia goti, mote wawili wamevalia mavazi ya mazoezi wakiwa wametoka kukimbia.

Mwendesha baiskeli amesimama kando ya barabara akishika mgongo wake kwa maumivu labda kutokana na safari ndefu. Amevaa kofia ya chuma na mavazi ya baiskeli.

Kifaa cha kuchezea mpira wa wavu kimefungwa kwenye nguzo yenye rangi y akijani kibichi. Wavu wake una rangi nyekundu, nyeupe na samawati. Anga la samawati lisilo na mawingu linaonekana nyuma.

Mwanaume ameshika mpira wa kikapu na begi la mazoezi lenye nembo ya Nike anatayarisha kwenda mazoezini, amevalia shati jeupe na suruali jeusi.

Mkono wa mtu umefungwa pandechi nyeupe ukiwa umelala juu ya kitambaa cha samawati. vidole vinaonekana wazi vikionyesha kuwa jeraha limetibiwa, hali hii inaashiria matibu ya jereha au kupona baada ya ajali.

Mwanamume anajifunga bandeji mkono wake akionyesha jeraha au kuumwa. Anafanya hivyo kwa umakini mkubwa akijaribu kujitibu mwenyewe.

Vifaa vya kriketi vimelazwa kwenye nyasi bandia vikiwemo popo, pedi, glavu na kofia ya chuma. Mpira mwekundu wa kriketi na vikingi vya kuashiria pia vipo.

Shada kubwa la ndizi mbichi linaning'inia kwenye mti, huku jani moja ndizi likiwa limekauka na kubadili rangi. Maua ya ndizi yanaonekana chini ya shada yakionyesha ukuaji wa matunda.

Mmea wenye majani mabichi unastawi kwenye udongo. Majani yake yanaonekana yamejaa afya. Huku sehemu ya chini ikionekana.

Mimea mirefu yenye majani mabichi yaliyofunikwa na vumbi imesimama wima kwenye udongo kavu ikionyesha adhari za ukame au msimu wa kiangazi.

Mti mdogo umepandwa ardhini karibu na mimea mingine inayostawai. Jua linawaka juu, likitoa mwanga mkali. Nyumba ndogo ya mbao inaonekana kwa mbali.